Kisanduku kikubwa kinachosambaza nishati kwenye nyaya zingine ili kupeleka umeme kutoka sehemu mmoja kwenda sehemu nyingine kwenye mtaa huo ipo katikati ya nguzo mbili zilizotengenezwa kwa mbao ngumu.

Nguzo kubwa ya umeme ambayo ina alama ya hatari ikiashiria usambazaji wa nishati kutoka sehemu moja ama sehemu nyingine, ambayo sio salama kwa binadamu au wanyama.

Kiwanda kikubwa Iliyotengenezwa na chuma, kinachohusika kusambaza na kutengeneza umeme, ili zipeleke nishati salama kwa binadamu katika maeneo tofauti.

Nguzo za chuma, zipo ndani ya sehemu iliyozungushiwa mabati, zimesimama wima na nyaya zake, ambazo husambaza nishati kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ili kuhakikisha wateja wanapata umeme wa uhakika.

Nguzo ndefu za umeme zikiwa na nyaya nyingi, zikiashiria usambazaji wa nishati kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika eneo hilo.

Nguzo kubwa inayopitisha umeme iliyowekewa alama ya hatari, ikiashiria nishati inayopita toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni hatari kwa binadamu au wanyama.

Nguzo kubwa za umeme zilizotengenezwa kwa chuma zikiwa na nyaya zinazopeleka umeme, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wenye hatari kwa binadamu na kwa wanyama.

Wafanyakazi wanne wa barabarani wamevaa sare za rangi ya machungwa, wakiwa wanaweka na kutengeneza alama ya barabarani, inayosaidia watumiaji wa magari ili kuzuia ajali zisizo na sababu.

Alama ya barabarani yenye umbo la pembe tatu, ikiwa inaonyesha kuwa kuna ujenzi au kuna matengenezo katika barabara hiyo mbele kidogo.

Alama iliyopo barabarani inaoashiria sehemu ya kupita binadamu, ili waweze kuvuka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Gari litumialo mafuta liitwalo (Roli) limebeba treka la kuchimbia, kwenye tera lake likiwa linapeleka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwenye ardhi ya udongo mwekundu.

Dereva wa kiume alievalia sare za rangi ya kijani, ya kampuni ya "Bolt", akiwa na pikipiki yake inayomsaidia kusafirisha mzigo na watu, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa kutumia barabara iliyotengenezwa.

Barabara kubwa na ndefu, ya chini na ya juu zinazotumika na vyombo vya moto vikiwa na mianga ya kumulika inayopendeza ili kuvutia watumiaji wa hiyo barabara kuendelea kutumia.

Watu wawili wanaume kwa wanawake wakipokea mzigo ulitumwa kwa pikpiki

Barabara ya lami nyeusi iliyopo katikati ya udongo wa rangi ya kahawia, ikiwa inatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine inayotumika kusafirishia watu na vitu.

Eneo la wazi iliyopo katikati ya mji likiwa na uchafu wa plastiki na chuma, ambao ukiashiria kuwa hamna uangalifu wa usafi katika eneo hilo.

Gari kubwa lenye wasaidizi waliovalia sare za kijani, linalosaidia kuchukua takataka kutoka kwenye nyumba tofauti na kwenda kuzitupa eneo inalohusika ili kutunza mazingira.

Uchafu mwingi uliyopo katikati ya magofu mawili, yaliyojengwa kwa kutumia matofali na simenti, inayoashiria kuwa kuna usimamizi mbaya wa kuhakikisha kwamba kuna usafi katika eneo hilo.

Eneo la wazi ambalo kuna vitu vichaafu ambapo mazingira tulivu

Lori kubwa aina ya "Mercedez" likiwa limeenda kutupa takataka katika eneo la wazi, likiashiria kuwa eneo hilo limewekwa kwa ajili ya utupaji taka zinazotoka katika maeneo mengine katika mji huo.

Gari kubwa litumialo mafuta linalo husika kubeba takataka, likiwa na wafanyakazi wake wawili, wa kiume na wa kike, wamevalia nguo za rangi ya bluu, inayoashiria kuwekwa usafi salama katika eneo hilo.

Vyoo vitatu vilivyotengezwa kauri nyeupe, vipo ndani ya bafu la wanaume, vinavyotumika ili kujisaidia ili kuepuka kuchafu mazingira ya eneo hilo.

Pipa la rangi nyekundu lenye nembo ya kutupa taka inayosaidia kwenye utupaji taka ili kuhakikisha mazingira yanakuwa safi.

Eneo kubwa la wazi liliojaa uchafu, ambao linaloashiria kwamba ni eneo usahihi la kutupa takataka zinazotoka sehemu zingine za mji.

Mkusanyiko mkubwa wa mifuko iliyoekewa uchafu yenye rangi nyeusi na machungwa, ikiashiria kwamba eneo hilo halijazingatiwa usafi na afya kwa binadamu.

Eneo kubwa la wazi likizungukwa na uchafu ikiashiria ni sehemu ya kutupa taka taka

Uchafu uliotupwa kwenye mifuko myeusi, kreti la kijivu, madiaba makubwa la kujani, kuashiria kwamba eneo limetunzwa na kuwa safi kuhakikisha usalama na afya ya kila mtu.

Eneo la wazi lililotupiwa takataka nyingi, ikiashiria uangalizi mbovu wa usalama wa afya na mazingira kwa binadamu na kwa wanyama.

Kundi la watu wazima wanaume wakijaribu kuzoa uchafu kutoka sehemu husika, nakuweka katika kiroba ili kuhakikisha eneo hilo liwe safi na salama kwa binadamu na wanyama.

Pipa kubwa la uchafu lililojengewa kwa chuma lenye uchafu uliyojaa na mwengine kudondoka chini katika eneo kusababisha mazingira machafu.

Malori aina ya isuzu yakiwa yamewekewa uchafu

Msingi mkubwa uliojengwa kwa kuunganishwa mabomba makubwa ya bluu, ipo katikati ya udongo wa rangi ya kahawia kwa ajili ya kupeleka maji sehemu moja mpaka sehemu nyingine.

Gari kubwa litumialo Mafuta likiwa limebeba maji kwenye tenki kubwa la rangi ya bluu, ambalo husaidia kusambaza vimiminika kwa watu ili waweze kupata huduma hiyo.